Kuna mtu mwenye tabasamu ambaye anatumia kompyuta mpakato akiwa ameketi katika meza ndani ya chumba chenye dirisha kubwa na ukuta wa matofali ya rangi ya mchanga, mtu huyu ana sura ya furaha na anonekana kua katika mazingira mazuri ya kazi au masomo.

Kuna watu watatu ambao wanafanya mazungumzo mazuri kwenye mazingira ya ofisi, wanaonekana wakiwa na furaha na uhusiano mzuri wa kazi jambo linaloashiria mazingira mazuri ya kazi ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi.

Kuna mwalimu ambaye ameketi mbele ya kompyuta mpakato akionyesha jambo kwa kundi la wanafunzi waliomzunguka. Wanafunzi hao, wavulana na wasichana, wamevaa sare za shule na wanaonekana kuwa na furaha na hamasa wanapotazama skrini ya kompyuta.

Ni katika darasa la watu wakubwa wakiwa kwenye mafunzo ya kompyuta, wameketi katika viti vyao mbele ya kompyuta wakinyoosha mikono yao kuonyesha wanauliza au kujibu swali la mwalimu.

Kundu la watu wakiwa wamezunguka wakitumia vifaa mbali mbali vya kidigitali kama vile kompyuta mpakato simu za mkononi na vidonge. Jina e-learning limeandikwa kwa herufi kubwa katikati ya meza hio na meno yanaohusiana na maswala ya elimu ya mtandaoni yamezunguka neno hilo.

Kuna mtoto mchanga wa kike akiwa ameketi mbele ya kompyuta katika eneo la masomo nyumbani. Mtoto amevaa shati lenye mistari ya rangi tofauti na ana mshipi wake wa nywele umefungwa ndevu mbili. Anaonekana akifuatilia somo au maelezo kutoka kwa mwalimu ambaye yuko kwenye skrini ya kompyuta kupitia video ya mtandao.

Kuna mwanamke mweusi ambaye ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani na amevaa fulana ya mikono mirefu na hijabu nyeusi akitumia kompyuta mpakato, anaonekana makini na anajishughulisha kwa umakini na kile anachokifanya kwenye kompyuta hio.

Mwanamume mzee mweusi ambaye amekaa mezani akishikilia kompyuta mkononi, nyuma yake mwanamke kijana mweusi amesimama na kumuweka mkono wake juu ya peka la mwanaume huyu.

Ni watoto watatu wakiwa darasani wanatumia kompyuta ndogo. Watoto hawa wanaonekana kujifunza kwa pamoja wakiwa makini na wakishirikiana. Wanafunzi wawili wa kiume wamevaa shati la buluu wakati msichana amevaa sare ya shule yenye buluu na nyeupe. Meza yao inaonekana kuwa na karatasi na kalamu ikionyesha mazingira ya masomo ya kawaida.

Ni katika mkutano au mazungumzo kati ya watu kadhaa katika mazingira ya ofisi. Watu hawa wanaonekana wakijadili jambo fulani ambapo mtu mmoja anazungumza na wengine wakimsikiliza kwa umakini. Kwenye meza kuna kompyuta mpakatoni. Baadhi ya watu wameandaa daftari na karatasi za rangi tofauti.

Msichana mdogo akiwa anaoneka akiwa anajifunza au anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Ana sura ya umakini na anashikilia kalamu labda akijiandalia kuchukua maelezo au kufanya mazoezi ya shule. Nyuma kuna gitaa linaloashiria aneza kuwa pia na mapenzi ya muziki au msanii wa muziki.

Kuna mtu mwenye furaha akiwa ameketi ndani ya traini au gari la usafiri la umma. Mtu huyo amevaa sifa za kusikiliza muziki au sauti kwa kutumia headphones za rangi nyeupe. Amevaa miwani na ana sura ya furaha akiwa anajifunza au kufanya kazi.

Kuna mtu ambaye amekunja miguu yake anaonekana akiwa amekunja miguu yake kwa mtindo wa kimaskini anatumia kompyuta mpakato mionekano ya mikono yake inaonyesha kua yuko makini akiandika au kufanya kazi fulani.

Katika mandari ya maktaba au sehemu ya kusoma ambapo kuna kompyuta ya mkononi iliyo wazi upande wa kushoto. Ikielekea upande wa kulia kuna mfululizo wa vitabu vilivyowekwa wima kwenye meza.

Mtu anayetumia kalamu ya kidijitali kuandika au kuchora kwenye kifaa cha dijitali kama vile kompyuta kibao, hii inaashiria matumiziz ya teknolojia katika elimu au mafunzo ambapo Digital Learning Hub REIFF inaonyesha kuwa ni jukwaa au kituo cha kujifunzo kwa njia ya mtandao au kidijitali.

Kuna watoto watatu wanatazama kwa makini simu iliyo mezani mbele yao, katika darasa la shule. Wanaonekana kuzingatia ile kinachoonyeshwa kwenye simu hiyo, jambo ambalo linaweza kuwa ni masomo, video, au kitu chingine cha kuvutia.

Kuna mtu anayetumia kompyuta mpakato, kushiriki mkutano wa video mtandaoni kupitia programu za mkutano kama Zoom .Kwenye skrini ya laptop ,kuna watu tisa waliogawanywa katika vidadisi tisa, wakionekana wakiwa kwenye mazingira tofauti.

Ni mchoro wa kidigitali unaoonyesha dhana ya masomo kwa mtandaoni, kuna kompyuta mpakato enye vitabu vinavyoonekana kutoka kwenye skrini kuashiria upatikanaji wa maarifa kupitia internet

Mtu ambaye anatazama screen ya kompyuta mpakato, ambayo kuna tovuti ya online study . Skirini inaonyesha picha ya mwanamke aliyevaa headphones ,akiashiria kuwa anasoma au kusikiliza mafunzo mtandaoni.

Mtoto ambaye ako katika somo la mtandaoni, mtoto ameketi mezani mbele ya kompyuta akitazama mwalimu aliyekuwepo kwenye skrini. Hii ni mfano mzuri wa elimu ya kisasa inayotumia teknolojia kufundishana kwa njia ya video hasa wakati ambapo kusoma ana kwa ana unaweza kuwa changamoto.

Juu ya meza kuna kompyuta mpakato iliyowazi ikonyesha mkutano wa mtandaoni wenye sura nyingi zisizoeleweka vizuri. Pembeni ya kompyuta kuna kikombe cha rangi ya samawati, daftari lenye kalamu juu yake na nyuma kuna vitabu pamoja na tufaha jekundu.

Ni mtoto anayesoma au kuhudhuria somo la mtandaoni kupitia kompyuta, mtoto anaonekana kuandika au kuchukua noti akiwa na kalamu na karatasi. Huku mtu anayeonekana kwenye skrini akifundisha au kuwasilisha mada fulani. Ni mfano mzuri wa elimu ya mtandaoni ambayo ina ruhusu mtoto kuendelea na masomo yao, hata wakikosa kuwa darasani moja kwa moja.

Msichana mdogo mwenye tabasamu angavu akiwa amevalia koti la ngozi jeusi na nywele zake zimefungwa kwa mapambo ya rangi ya buluu. Anaonekana akiwa ameketi na kuangalia kamera kwa furaha huku mkono mmoja ukiwa umetegemea shavuni. Mbele yake kuna kifaa cha kielektroniki kama kibao kinachoashiria kuwa ana shughuli ya kidijitali huenda ni mchezo ya kidijitali au kielimu.

Juu ya meza, kuna kompyuta mpakato ambayo imefunguliwa na inapita kwa maandishi, online education kuasiria masomo ya mtandao, hii inaonyesha umuhimu wa vyombo vya kidijitali katika masomo. Kando ya kompyuta kuna kikombe cha kijani kibichi.

Mtu anayetumia kompyuta kibao wakati wa kujifunza anaonekana kufuatilia maudhui ya kidijitali, pengine ni masomo au mafunzo kwani kwenye skrini kuna picha na maandishi yanayohusiana na elimu. Mtu huyu anaonekana amekaa kwenye meza na kuna kalamu ya rangi nyekundu pembeni mwake.

Kuna mwanamke na mtoto wanafanya kazi ya masomo mezani, mwanamke huyu anamsaidia mtoto kuandika kwenye kitabu kikubwa kilichofunguliwa mbele yao. Mezani kuna vitabu vingi vilivyopangwa, taa ya kusomea na mmea mdogo wa mapambo. Mandhari ya ukuta ni ya kuvutia ikiwa rangi tofauti zilizopangwa kwa umbo la zigizagi .Hii ni hali ya kujifunza, inayosisitiza umuhimu wa elimu na msaada wa wazazi.

Mwanafunzi anayejifunza mtandaoni ameketi mezani akiwa na daftari mkononi. Anafanya mahesabu huku akitazama mwalimu kwenye skrini ya kompyuta ya mpakato. Meza ina vifaa vya shule kama vitabu, kalamu, kikokotoa na kikombe chenye kalamu.

Ni mtu mchanga anayejifunza au kufanya kazi akiwa ameketi kwenye dawati la ofisini au ukumbini. Anaashiria kuwa anaweza kuwa anamsikiliza mwalimu au mafunzo mtandaoni au anaomba usikivu mzuri bila usumbufu. Kwenye dawati kuna kompyuta ya mkononi, daftari na kalamu na taa imesimamishwa upande mmoja kusaidia muundo wakati wa kazi au...

Kuna mtu anaandika kwenye daftari huku mkono mwingine ukiwa kwenye kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa katika hali ya kujifunza au kufanya kazi ya kitaaluma pengine akiandika maelezo au kufanya utafiti mtandaoni. Mtu huyu amevaa shati la rangi ya machungwa na anatumia kalamu ya rangi ya bluu.

Msichana mdogo aliyevaa fulana ya manjano na vichana vya masikioni akitazama kompyuta kibao kwa mshangao mkubwa. Anaonekana mwenye furaha sana akila vidole kama vile amegundua jambo muhimu au kupata jibu.

Ni mtu akiwa kwenye meza ya kazi nyumbani akishiriki mkutano wa video kupitia Laptop Meza imepangwa na vipao mbali mbali kama daftari, kalamu, vitabu taa mezani na kikombe cha kahawa. Inaonyesha mazingira ya kazi ya kisasa ya nyumbani au masomo ya mtandaoni ambapo mtu anazingatia mawasiliano ya kidijitali.

Basi la shule ya ST. Mary's school. Basi hili lina rangi ya manjano. Rangi inayotumika sana kwa magari ya shule kwa ajili ya usalama barabarani, pembeni ya basi kuna maandishi enye jina la shule pamoja na nembo ya shule hiyo.

Ni katika maabara ya kompyuta iliyo na vifaa vingi vya teknolojia kama vile kompyuta za mezani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza ndefu, viti vimepangiliwa mbele ya kila kompyuta na kuna mwangaza wa kutosha kutoka kwa taa zilizowekwa kwenye dari.

Ni katika chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichojaa blanketi ya kijani. Kabati la mbao lenye milango ya kioo na bafu ndogo upande wa kulia. Jalada la kitanda limewekwa juu ya kitanda na kuna neti ya mbu imefungwa juu ya kitanda kwa ajili ya kinga dhidi ya mbu.

Ni katika sehemu ya maktaba ndani ya jengo ambapo kuna rafu zilizojaa vitabu mbalimbali. Maktaba hii ina muundo wa kisasa na ina ngazi za kupanda zenye kizuizi cha usalama. Sehemu hii ni mahali pa kusoma na kupata maarifa kupitia vitabu na nyaraka mbalimbali.

Hii ni katika darasa la shule lisilo na wanafunzi. Kuna meza na viti vingi vya chuma vilivyopakwa rangi ya blue na nyeusi. Darasa lina dirisha kubwa lenye gridi za chuma likiruhusu mwanga asili kuingia ndani. Ukuta wa darasa ni mweupe na sakafu ni ya aina ya tiles .

Ni katika chumba kidogo, cha makazi au ofisi kilicho na muundo safi na wa kisasa. Kando kuna dawati la kazi lenye kiti la rangi nyeupe. Na juu ya dawati kuna taa ya meza na televisheni imewekwa ukuta.

Ni katika darasa lenye wanafunzi wachache walioketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya ubauni. Mwalimu anaandika au kuelezea kitu ubaoni, labda somo la hesabu au sayansi kutokana na maandishi na michoro inayoonekana.

Ni katika nyumba za kupanga, almaarufu rental houses , katika mazingira ya mtaa wa kawaida. Nyumba zimejengwa kwa mawe na kupakwa rangi ya udongo. Milango na madirisha yakiwa na chuma na yamepakwa rangi ya kijani kibichi.

Ni katika makaazi ya aina ya nyimba za mtaa au nyumba za makazi ya kawaida zinazojumuisha nyumba nyingi ndogo ndogo zikiwa zimepangana karibu katika eneo moja, nyumba hizi zinaonekana kua na vyumba vingi vidogo vinavyotumiwa na familia au watu tofauti.

Vijana wawili ambao wanacheza mchezo wa hockey wenye uwanja wa wazi. Mmoja wa watoto yupo katika mavazi ya blue na mwingine yupo katika mavazi mekundu. Wote wawili wanashikilia fimbo za hockey na wanajitahidi kufuata mpira unaochezwa chini.

Kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule wakiwa darasani. Wanafunzi hawa wameketi mbele ya kompyuta za mezani wakifanya kazi na kujifunza au mazoezi ya teknolojia, habari na mawasiliano. Mwalimu anaonekana katikati ya chumba akiwatazama wanafunzi au kutoa maelekezo.

Ni katika chumba kidogo cha kulala ambacho kina zulia la kitanda kilichojaa blanketi mbili tofauti. Moja ya rangi ya nyekundu na nyeusi na nyingine ya rangi ya bluu na njano. Chumba kina dirisha ambalo lina mwangaza wa asili kuingia. Na kuna meza na kiti upande mmoja wa chumba.

Ni katika chumba kidogo cha kulala, kilicho na mpangilio rahisi na wa kawaida. Kuna kitanda kimoja kilicho na godoro lenye mto na blanketi na katikati ya chumba kina televisheni ya zamanni na imewekwa juu ya meza ndogo.

Watoto wanacheza katika bwawa la kuogelea. Kuogelea ni shughuli ya burudani na mazoezi ambayo inaweza kusaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza nguvu na kuimarisha moyo na mifupa. Ni muhimu watoto wawe na uangalizi mzuri wanapokuwa katika maji ili kuhakikisha usalama wao.

Ni katika chumba cha kulala chenye vitanda vya chuma, vya ngazi mbili, ambavyo huitwa bunk beds .Kuna watu wakiwa wamepumzika kwenye vitanda hivyo. Inaonekana ni chumba kilicho safi na chenye mpangilio mzuri.

Ni mlango wa jengo la chuo au taasisi ya elimu. Jina la jengo linadhihirika kuwa MBOYA HALL, na lina sehemu ya kuingia iliyoandikwa HALL 9.Inaonekana kuwa ni jengo la mabweni au makazi ya wanafunzi ndani ya chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu.

Ni wanafunzi wa kike wakiwa kenye mahabara ya kompyuta, wamevaa sare za shule, sweta nyekundu, mashati meupe na sketi za rangi ya kahawia na nyeupe zenye mistari. Kila mwanafunzi anaketi kwenye dawati lake akifanya kazi kwenye kompyuta.

Katika chumba kidogo ambacho kimepangwa kwa matumizi ya mtu mmoja. Huenda ni chumba cha mwanafunzi au mtu anayeishi peke yake. Kushoto kuna friji ndogo na ina microwave na birika juu yake. Pembeni kuna meza ndogo ya kazi yenye kiti cha plastiki cha rangi ya machungwa.

Ni katika chumba kidogo cha kulala chenye vitanda viwili vya kuwekeana mtu juu ya mtu. Chumba hiki kina meza na viti viwili vya kuandika au kusomea na dirisha lina pazia mzuri la rangi ya kahawia, ina onekana ni chumba cha watoto au wanafunzi labda ndani ya hosteli au nyumba ya familia.

Katika darasa la shule la watoto la chekechea, una viti vya plastiki na meza ndogo zinazo faa watoto wachanga. Kuta za darasa zimepambwa kwa mabango ya herufi, nambari na mafunzo ya msingi ambayo husaidia watoto kujifunza kwa njia ya kufurahisha.

Ni katika vitanda vya hospitali vilivyopangwa kwa mistari. Kila kitanda kikiwa na neti juu ya kuzuia mbu juu yake. Hali hii inaashiria utaratibu wa kuzuia malaria ambayo ni ugonjwa unaosababishwa na mbu wanaobeba vimelea vya malaria.

Ni katika mahabara ya kisayansi iliyo na vifaa mbalimbali kama vile mikriskopu na vyombo vya kuhifadhi kemikali. Mahabara kama hizi hutumika kufanya utafiti wa kisayansi, vipimo vya mahabara na majaribio ya kutambua ubora wa vitu kama maji, chakula, dawa na bidhaa nyingine.

Ni katika chumba kidogo cha kulala chenye kabati la mbao na dirisha yenye pazia la rangi ya dhahabu. Katika chumba hicho kuna kitanda cha rafu, chenye fremu ya chuma, kitanda cha chini kimepambwa na blanketi yenye rangi ya buluu na madoido ya buluu na nyeusi, wakati kitanda cha juu kina blanketi nyekundu.

Kuna chumba chenye vitanda ambavyo hutumiwa kuhifadhi watu wengi katika nafasi ndogo. Vitanda hivi vina mfuatano wa viwili ambavyo vina sehemu ya kulalia watu wawili juu na chini. Sehemu ni kidogo na ina sakafu ya tiles na pazia katika dirisha linaonekana.

Ni kundi la vijana wlioketi ndani ya ukumbi wakisikiliza au kushiriki katika kikao au mafunzo. Wameketi kwenye meza za mviringo, baadhi yao wakiwa na madaftari na simu mezani, ishara kuwa ni mazingira ya kujifunza. Wengi wao wanaonekana kuwa makini wakielekeza macho mbele labda kwa malimua anayeongea. Ukumbi una mwangaza mzuri, viti vya rangi tofauti.

Katika chumba cha mazoezi ya viungo kuna mitambo ya kukimbia minne imepangwa upande wa kuta na dirisha. Chumba kina mwanga wa kutosha kutokana na madirisha makubwa chini na sakafu yake ina muundo wa mistari. Ukuta umechorwa kwa rangi ya kijani kibichi.

Ni katika darasa la shule lenye madawati yaliyopangwa kwa mpangilio. Lina madawati ya mbao yenye viti viliyounganishwa, dirisha kubwa linaloleta mwangaza wa asili na kuna kuta zenye rangi mbili. Kwenye kuta kuna michoro ya kielimu au mabango ya kimasomo ambayo huwasaidia wanafunzi kujifunza kwa njia ya kuona.

Ni katika chumba cha kulala cha sasa ambacho kinafanana na cha wanafunzi au mtu mmoja. Kwenye chumba hiki kuna kitanda kimoja kiicho na blanketi na mto uliopangwa vizuri. Kando ya kitanda kuna dawati la kusomea au kufanya kazi likiwa na kiti cha ofisi.

Ni mchezo wa mpira wa miguu ambao unaendelea kwenye uwanja wa wazi, kuna wachezaji wanne waliovaa sare za timu mbili tofauti, moja ni ya rangi ya buluu na nyingine ni rangi ya manjano. Mchezaji wa rangi ya manjano anaonekana akirusha mpira na wachezaji wa sare ya bluu wanajaribu kumzuia.

Katika ukumbi mkubwa wa mikutano au hadhara ambayo imejaa watu walioketi kwenye viti vyekundu. Ukumbi huu una mpangilio wa viti wa mviringo unaomwezesha kila mshiriki kuwa na mtazamo mzuri wa jukwaa kuu. Inaonekana kuna tukio la rasmi kama kongamano, semina au mkutano wa taaluma unaoendelea, na washiriki wanafuatilia kwa makini.

Ni kundi la wanafunzi waaguzi wakiwa kwenye mafunzo ya vitendo, wamevaa sare za waaguzi, mashati meupe na suruali nyekundu. Wanaonekana wakimpatia huduma ya kitandani mgonjwa ambaye anaonekana kuwa ni sanamu ya kufundishia, kitu kinacho ashria kuwa wako kwenye mafunzo ya kliniki au darasani.

Darasa la shule la msingi au sekondari ambalo halina wanafunzi. Ndani ya darasa kuna madawati ambao yaliyopangwa kwa mpangilio wa mistari na mbele kuna ubaoni mweusi wa kufundisha.

Ni chumba chenye vitanda vitatu, vyote vikiwa na mashuka ya kijani kibichi. Kila kitanda kina taulo zilizopangwa vizuri juu yake pamoja na chandarua kilichoning'inizwa juu, ishara kuwa chumba hiki kiko katika eneo lenye mbu hupenda tu.

Kuna maktaba ndani ya jengo ambayo ina rafu nyingi zilizojaa vitabu vingi vya aina tofauti. Eneo hilo lina meza na viti ambavyo wanafunzi au watumiaji wa maktaba wanaweza kukaa kusoma au kufanya kazi ya kitaaluma.

Ni darasa la shule lenye meza na viti vingi lakini hakuna wanafunzi waliopo. Kila meza inaandikwa maneno ya kuelimisha au yale ambayo huenda ni maadili, misemo au maagizo kwa wanafunzi. Ukuta wa darasa ni wa kawaida, hauna rangi ya kupendeza na kuna dirisha kadhaa upande mmoja wa darasa.

Jengo la ghorofa mbili lenye vyumba vya kupanga maarufu kama ploti. Kila chumba kina mlango wa buluu na kuna baraza la kutembea lenye reli za chuma. Sehemu ya katikati ni wazi na hutumiwa kama uwanja wa kawaida, pengine kwa shughuli kama kutundika nguo au kupumzika. Hii ni aina ya makazi ya bei nafuu yanayopatikana sana mijini.

Katika uwanja ambapo kuna mchezo wa mpira wa vikapu ukiendeshwa katika uwanja. Kuna mchezaji mmoja aliyeshika mpira akijaribu kurusha au kufunga pointi kwenye kikapu cha upande wa pili. Wachezaji wengine wakiwa wamevaa sare za michezo za rangi ya buluu wako tayari kuzuia au kushindana na mchezaji huyo.

Ni kikundi cha vijana wakishirikiana katika maandalizi ya chakula. Hasa kwa kukata na kuosha nyama. Wamezunguka bakuli lenye vipande vya nyama na ndoo ya kijani, yenye maji kwa ajili ya kuisafisha. Wengine wanashika visu huku wakikata vipande vidogo.

Katika darasa ambapo wanafunzi na mwalimu wamevaa barakoa, ishara ya tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa. Mbele kuna mtoto aliyevaa blausi ya mistari ya buluu na njano ambaye anaonekana akiwa ameinua mkono kuomba ruhusa au kuuliza swali.

Ni kundi la watu ambapo mtu mmoja wa kati anaonekana anajishughulisha na mazoezi au mafunzo ya mwili labda ni aina ya mazoezi ya kuinua mikono au kupiga mazoezi ya kutembea au kupiga karate. Mtu huyu anaonekana kuwa na hali ya furaha na umakini wakati anafanya mazoezi haya.

Kuna mwanamke na mtoto mdogo ambao wanaonekana kwenye mazungumzo ya karibu na yenye mshikamano. Mwanamke huyo anatabasamu na mtoto anaonekana akielezea au kujieleza kwa mikono yake ikionyesha mawasiliano ya karibu na ya kuelewana.

Kuna mtoto mdogo akiwa kwenye mazingira ya elimu akifanya mazoezi au kufundishwa na mtu mzima huenda ni mwalimu au mlezi. Wanaonekana wameketi mezani na mtoto anashughulika na vitu vidogo vya rangi tofauti ambavyo huenda ni vifaa vya kujifunzia au kusaidia kuelewa mada fulani.

Kuna watu wawili ambao wanatumia lugha ya alama kuwasiliana. Hii ni njia muhimu sana kwa watu wasiosikia au wenye matatizo ya kusikia, kuweza kuelewana na kuwasiliana kwa ufanisi.

Mtu mwenye furaha anayetumia kompyuta mpakato, akiwa nyumbani au katika mazingira ya ofisi ya nyumbani, ana sura ya tabasamu na anaonekana kufurahia mawasiliano au shughuli anazofanya kwenye kompyuta.

Kuna msichana mdogo ambaye amevaa headphones na kusikiliza kwa umakini, pengine kwenye somo au mafunzo ya lugha. Mbele yake kuna mtu mzima, labda mwalimu au msaidizi wa kielimu au mlezi ambaye anaonekana akimwelekeza au kuwasiliana naye.

Kuna mwalimu mwenye furaha ambaye anamsaidia mtoto mwenye ulemavu kutumia kompyuta darasani. Wanaonekana wakifurahia mafunzo, huku mwalimu akimtia moyo mtoto huyu akijifunza teknolojia. Hii inaonyesha umuhimu wa ushirikishaji wa watoto wenye ulemavu katika elimu na matumizi ya teknolojia kusaidia kujifunza.

Kuna mwalimu akiwa na watoto wawili wenye vifaa vya kutumia kusikia, wakijifunza kwa kutumia lugha ya alama. Watoto wanaonekana wakifurahia mawasiliano, huku mwalimu akiwaongoza kwa tabasamu. Hii ni mfano ya elimu jumuishi kwa watoto wenye changamoto za kusikia.

Kijana na mwanamke, ambao wanaonekana katika mazungumzo, wakitumia lugha ya ishara. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani au darasa la kukimbia. Kijana amevaa shatila manjanu, akiwa amevaa blouse ya kijani yenye imechorwa roho.

Kuna mwalimu au mlezi akiwa na kundi la wanafunzi waliokaa kwenye meza wakiwa kwenye shughuli za kujifunza au kazi ya shule. Wanafunzi wanajihusisha na kazi za kuandika au kuchora na mwalimu anaonekana kuwa na tabasamu na kuwasaidia kwa namna ya upole.

Ni mkono wa mtoto ukigusa vipande vya plastiki vya rangi mbalimbali ambavyo vina alama za nukta nukta za maandishi ya braille juu yake. Hii inaashiria matumizi ya vifaa vya kielimu vinavyosaidia watoto wenye ulemavu.

Kuna mama au mlezi akiwa na mtoto mchanga. Ambaye anaonekana kufurahia sana wakati wanapochora pamoja. Mtoto anaonekana mwenye furaha na mshangao, huku mama akimsaidia kwa upole na kwa furaha.

Mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa pamoja na mwanamke kijana ambaye anaonekana kuwa mlezi, mwalimu au msaidizi wake. Wote wawili wanatabasamu na kuangalia kitabu walichoshika pamoja wakionekana kufurahia wakati huo na kusoma. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa au chumba cha mchezo kwa watoto.

Kuna msichana mchanga akiwa ameketi mezani katika maktaba au chumba kilichojaa vitabu. Anavaa fulana ya rangi ya waridi na anaonekana kuwa na furaha, anaangalia kompyuta mpakato na anatumia lugha ya alama, akionekana kama ana mawasiliano ya mtandaoni, labda ni somo au mazungumzo ya video.

Ni msichana mdogo aliyeketi katika kiti cha magurudumu, akiwa darasani. Anaonekana akiwa na kidonge mkononi na ameketi kando ya dawati lenye vitabu na karatasi. Msichana huyo ana sura ya kujiamini na kuangalia mbele kwa makini, na kuna wanafunzi wengine darasani pia, wakijihusisha na masomo yao.

Mwanamume mzima, huenda ni mlezi, na msichana mdogo mwenye changamoto ya ukuaji wakichza na kufurahia muda pamoja mezani. Wote wawili wanatabasamu na kuonyesha furaha wakihusiana kwa karibu kupitia shughuli za kielimu au michezo ya kuendeleza akili.

Watoto wawili wanafuraha wakicheza vyombo vya muziki, mtoto wa kushoto anashika gitari na kumwangalia mtoto wa kulia kwa utabasamu. Mtoto wa kulia anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu na anashika kiande cha kupiga kinanda au marimba akiwa na mwelekeo wa kuzungumza au kucheza kwa shauku.

Ni mwanafunzi mdogo wa kike akiwa amevaa kifaa kichwani; akiwa ameketi mbele ya kompyuta akiwa kwenye mazingira ya darasa ua maabara ya kompyuta. Kando yake kuna msichana mwingine pia akitazama kompyuta na nyuma yao mwalimu amevaa shati la buluu anawasimamia au kuwasaidia.

Ni mtoto mvulana alyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na furaha huku akishika na kupiga gitaa ndogo aina ya nkulele. embeni mwake ameketi mwanamke huenda ni mwalimu au mlezi akitavasamu na kumtia moyo, Kule nyuma kuna msichana mwenye miwani ambaye anacheza na vipande vya plastiki ya kujenga mezani.

Ni msichana mdogo mwenye furaha ambaye amepaka rangi za aina mbalimbali mikononi mwake. Anaonyesha mikono yake kwa furaha huku tabasamu likionekana usoni kwake na pia ana doa la rangi puani, ishara ya kucheza na kufurahia sana. Amevaa mavazi ya rangi ya waridi na anazungukwa na vifaa vya kuchorea kama rangi na karatasi yenye michoro.

Ni mtoto mwenye ulemavu anajihusisha katika mchezo au shughuli ya kielimu ambayo inahusisha kuunganisha vipande vya rangi mbalimbali vya plastiki. Mtu mwingine anaonekana kumpa msaada mtoto huyo kwa kumwelekeza. Hii ni mfano mzuri wa elimu na mchezo ya kubuni inayolenga kusaidia watoto wenye mahitaji maalum kujifunza na kukuza uwezo wao kupitia shughuli za vitendo.

Kuna mtoto mwenye ulemavu anasaidiwa na wataalamu wawili mmoja akiwa daktari au mtaalamu wa tiba ya- ya viungo na mwingine huenda ni mzazi au mlezi. Mtoto anakaa juu ya mpira wa mazoezi na wote watatu wanaonekana wakitabasamu wakifurahia mafanikio ya mtoto katika zoezi hilo.

Ni waschana wawili wakiwa wameketi mbele ya kompyuta mpakato. Mschana mmoja amevaa kifaa kichani kinachotumika kupima shughuli za ubongo. Mschana mwingine anayemsaidia anaonekana kuelekeza kitu kwenye skrini ya kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya maabara au ya kielimu au ya tiba au ya kisaikolojia labda kwa ajili ya mafunzo, tathmini ya afya ya kiakili au utafiti wa kitaaluma.

Ni mkono wa mtu akigusagusa maandishi ya nukta nundu marufu kana maandishi ya breille . Huu ni mfumo wa maandishi unaotumika na watu wasioona au wenye uoni hafifu kusoma kwa kutumia hisia za vidole. Karatasi ina mistari ya nukta zilizoinuliwa ambazo mtu huyapapasa kwa vidole ili kusoma.

Mwanamke aliyevaa fulana ya buluu na suruali ya rangi ya krimu, akiwa amesimama mbele ya ukuta wa rangi nyepesi. Anaonyesha ishara ya vidole viwili vya mkono wa kushoto, ambavyo vinaweza kumanisha namba mbili au ishara nyingine kulingana na muktadha. Uso wake unaonesha hisia za mshangao au kuchanganyikiwa kidogo. Anaonekana kana kwamba anazungumza ua kuelezea jambo.

Ni wanafunzi walioketi darasani wakihudhuria masomo yao. Wanafunzi hawa wanaonekana wakivaa sare za shule. Kuna mwanafunzi mmoja mbele anatumia mashine ya kuandika maandishi ambayo ni mashine inayotumiwa na watu wenye ulemavu, hasa wale wasioona kabisa, kuandika maandishi kwa njia ya brail . Hii inaonyesha darasa hili lina watoto wenye mahitaji maalum ikionyesha elimu jumuishi.

Ni mwanaume mwenye ulemavu wa kuona akiwa ameketi kwenye dawati katika maktaba au ofisi. Anavaa miwani na anatumia compyuta huku mikono yake ikiwa juu ya maandishi ya nukta nundu. Mandhari ya nyuma ina rafu zilizojaa vitabu kuonyesha mazingira ya kujifunza au utafiti.

Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa maktaba akisoma kitabu kwa makini amevaa shati lenye rangi ya maua na suruali ya giza. Anaonekana kuwa makini na mwenye kujituma katika kusoma huku akiwa katikati ya rafu zilizojaa vitabu mbalimbali. Mazingira ya maktaba ni tulivu yanayompa nafasi vizuri ya kujifunza.

Kikundi la watoto wadogo waliovaa sare za shule za rangi ya buluu na kaptura au sketi za rangi za Green amepiga picha kwa pamoja wakiwa na nyuso za furaha na tabasamu huku wengi wao wakionyesha ishara ya mikono ya lugha ya alama.

Ni watu wawili wakiwa ofisini au maktaba wakiwa na mazungumzo au mshikamano wa kirafiki wa- au wa kazi. Wanavaa miwani au kuonekana wakiwa na maelewano mazuri. Mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanaume.

Kuna mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya au mlezi, akimsaidia mtoto anayejiimarisha kutembea. Mtoto anaonekana kuwa na ulemavu wa kutembea, hivyo anatumia kifaa hiki cha kusaidia kuhimili mwili na kusaidia kusogea.

Ni wasichana wawili wakiwa darasani wakifanya kazi ya kushirikiana kwa umakini kwenye mchezo wa kujenga. Wote wawili wanaonekana kua na ushirikiano vizuri hali inayoonyesha mahusiano mzuri wa kijamii na usaidianaji darasani. Mazingira ya darasani yana vifaa vya elimu na meza zinazoweza kutumiwa kwa kazi za vikundi.

Kuna watoto watatu ambao wanacheza pamoja na vibonzo vya plastiki vilivyoandikwa herufi na namba. Watoto hawa wanaonekana kuwa darasani au kwenye mazingira ya kujifunza. Wanashirikiana kwa furaha wakionyesha mshikamano na ujumuishaji wa kijamii kwani moja wao ana ulemavu wa kiakili.

Mama na binti wakifurahia wakati wao jikoni wakiwa wamevaa aproni na wakitengeneza au kupika chakula pamoja. Wanapiga mdundo mzuri wa ushirikiano na furaha. Inadhihirika ni wakati mzuri wa kufundishana au kushirikiana na pia inaonyesha upendo au uhusiano mzuri kati ya wao wawili.